Kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Badala yake, mimea hiyo hupandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki ambayo yamepangwa kwa safu na yana mashimo ya kupandia mimea. Maji yaliyochanganywa na virutubisho maalum hupitishwa ndani ya hayo mabomba na mimea hupata virutubisho hivyo moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Kilimo cha kutumia maji yenye virutubisho bila udongo, mimea hupandwa katika mifumo maalum kama mabomba na huchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima. Mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo ndogo. Hutumiwa haswa mjini.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa mjini.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, na hutumiwa hasa mjini.

Mimea ianyokuzwa kwa njia ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji ambapo mizizi imewekwa kwenye maji yenye virutubisho maalum, bila kutumia udongo mimea inaonekana kuwa na afya njema.

Dania na sukuma wiki inamea ndani ya mabomba mahalum kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo isiyo hitaji udongo mimea inaonekana yenye afia na ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja amevaa shati la mistari, yuko kwenye bustani ya kisasa akivuna mimea ya majani mabichi iliyopandwa kwa kilimo cha wima ambayo inapandwa kwenye mabomba ya plastiki kwa mteremko. Mfumo huu hutumiwa katika eneo dogo hasa mjini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, uitwao mfumo wa maji. Mmiea ya saladi imepandwa bila udongo, ikipata virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba, meupe.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo pangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa katika mjini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao kilimo cha maji. Mimea ya saladi imepandwa kwa wingi bila udongo, ikipata virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba ya kijivu.

Mimea ya strawberry imepandwa kwenye vyombo vya plastiki kwa kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima. Ukulima huu wa kisasa unatumia nafasi ndogo unaofaa maeneo ya mjini na mabadiliko ya hali ya hewa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, uitwao kilimo cha maji. Mimea ya sukuma wiki imepandwa bila udongo. Ikipata virutubisho kupitia maji maru kwenye mabomba.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima. Mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo. Hutumiwa hasa mjini.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopandwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo. Hutumiwa hasa mjini.

Dania inamea kwa wingi ndani ya mabomba maalum kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo. Mimea inaonekana yenye afya na ya kijani kibichi.

Freesi zimepandwa ndani ya chumba chafu, kwa kutumia mbinu ya kilimo cha maji. Mimea imepangwa kwa safu, ikipata virutubisho kupitia mfumo ya maji bila kutumia udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao kilimo cha maji. Mimea imepandwa bila udongo ikipata virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa huitwao kilimo cha maji. Mimea ya saladi imepandwa bila udongo, ikipata virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba meupe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao kilimo cha maji. Mimea ya saladi imepandwa bila udongo ikipita virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa mjini.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima. Mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa mjini.

Kilimo cha kisasa unayoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa mjini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao kilimo cha maji. Mimea ya saladi imepandwa kwa wingi bila udongo ikipata virutubisho kupitia maji maalum kwenye mabomba ya rangi ya kijivu.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima. Mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi katika eneo dogo, hutumiwa hasa mjini.

Kilimo cha kisasa unaoitwa kilimo cha wima, mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mteremko. Mfumo huu hurahisisha kupanda mimea mingi haswa katika maeneo dogo. Hutumiwa hasa mjini.

Chumba cha ufugaji wa kuku wadogo waliokuwa wapya kutoka kwenye mayai wakiwa wamewekewa kwenye sakafu ya chumba kilichofungwa. Nyuzi za nyekundu zinazopita juu ya kuku ambazo zinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa taa au vifaa vya udhibiti wa joto.

Kabeji zinakua kwenye shamba kubwa zikiwa na rangi ya kijani angavu kuashiria afya nzuri. Hazijakomaa bado lakini yanakua vizuri katika mazingira yenye rutuba.

Shamba kubwa la mahindi limepandwa kwa mpangilio mzuri mimea ya kijani kibichi ikitanda hadi mbali. Udongo umepandiliwa kwa uangalifu na mimea iko katika hali nzuri ya ukuaji. Kando ya shamba kuna miti mingi iliyozunguka eneo hilo. Anga ni safi. Mandhari yote ni ya juhudi kubwa za kilimo cha kisasa na mazingira yenye rutuba.

Wafanyakazi wamevaa glovu na mavazi ya kazi wakichambua pilipili hoho za kijani. Pilipili hizo zinawekwa kwa mpangilio kwa ajili ya kufungwa au kusafirishwa sokoni.

Mtu mmoja akiuza vitunguu vingi. Mikono yake ikichukua vitunguu vilivyotandazwa chini kwa gunia. Vitunguu ni vya rangi ya kahawia-nyekundu na vimepangwa tayari kuuzwa. Mandhari ni ya mazingira ya soko au sehemu ya biashara barabarani.

Kuku wengi ndani ya banda. Baadhi yao wako kwenye sehemu maalum ya kutagia mayai uku wengine wakila chakula chao kwa utulivu.

Kilimo hiki ni cha uyoga kinachofanyika ndani ya nyumba kwa kutumia mazingira yaliyodhibitiwa. Hii ni aina ya kilimo cha kisasa kinachoitwa kilimo cha ndani, kinaitaji unyevu wa giza.

Shamba kubwa la kabeji, lenye mimea yenye afya nzuri, kabeji zimekomaa vizuri. Majani ni ya kijani kibichi na yanang'aa, zimepandwa kwa mistari sawa zikiwa nyingi sana.

Chumba cha kulelea mimea yenye mimea mbai mbali inayokua kwa ustawi mzuri, majani yakiwa ya kijani kibichi. Mkulima anatembea ndani ya chumba cha kulelea mimea akikagua mimea kwa uangalifu.

Banda kubwa la kuku wa kisasa. Kuku wengi weupe wamejaa ndani ya banda, wakila na kunywa kupitia mifumo ya kulishia na kunyweshea iliyowekwa kwa mpangilio mzuri.

Kilimo cha uyoga ndani ya mifuko ya plastiki iliyojaa mabaki ya mimea. Uyoga unamea pembeni mwa mifuko hiyo na mazingira ni ya giza kiasi.

Shamba la nyanya zilizoiva na zingine bado mbichi. Mimea imestawi vizuri kwenye udongo mwekundu, na nyanya zinaninginia kwa wingi, kwenye kila mmea.

Nyanya zimekomaa ndani ya chumba cha chafu, baadhi yake ni nyekundu na tayari kuvunwa, huko nyingine zikiwa bado mbichi na za kijani. Mimea ni yenye afya nzuri.

Shamba kubwa la kabichi lenye mimea yenye afya nzuri, kabichi zimekomaa vizuri majani ni ya kijani kibichi na yanangaa. Zimepandwa kwa mistari sawa zikiwa nyingi sana.

Nyanya zinamea vizuri ndani ya chombo cha kitalu, zikiwa na afya njema na majani ya kijani kibichi. Matunda ya nyanya yanaonekana yakining'inia kwenye mashina, ingawa bado hayajaiva, yakiwa na rangi ya kijani, ishara ya ukuaji mzuri.

Ngombe wa maziwa wengi kwenye ranchi kubwa kubwa wanaafya njema na wamekulishwa vizuri rangi yao ni nyeusi na nyeupe wakiwa na vitambulisho vya manjano masikioni wanakula kwa utulivu.

Mtu mmoja anatembea katikati ya mimea ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea. Mimea imepangwa kwa mistari mizuri na nyuzi zilizoning'inizwa kusaidia ukuaji wima wa mimea. Udongo ni safi na wenye rotuba na paa la plastiki linafunika eneo lote ili kudhibiti hali ya hewa.

Shamba kubwa la mananasi lina mimea yenye afya iliostawi vizuri. Mananasi bado hayajakomaa yakiwa na rangi ya kijani. Mandhari ya shamba ni ya kijani kibichi na yenye mwonekano mzuri.

Nguruwe wengi wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa. Wamefungwa kwenye mabanda ya vyuma wakiwa katika hali nzuri wakisubiri kulishwa au kuchinjwa.

Ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa ndani ya banda maalumu la kisasa, kila mmoja akiwa na tagi ya njano masikioni. Banda la ng'ombe lina nafasi, chakula na usafi wa kutosha.

shamba la kawaid a lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Michirizi ya udongo yaliyopangwa kwa mistari sambamba huku maji yakiwa yamejaa katikamifereji kati ya matuta hayo. Huu ni mfumo wa kilimo wa kutumia udongo na umwagiliaji wa mfereji ambapo maji hupitishwa kati ya mistari ya mazao ili kulowesha udongo na kuruhusu mizizi ya mimea kufyonza unyevu.

Aina ya mfumo wa mabomba ambapo maji hutolewa polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba madogo yenye matundu ya kumudu maji. Mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi zaidi kwa kuepuka upotevu wa maji kupitia uvukizi wa kupita kiasi.

Shamba kubwa la mahindi, limejaa mistari ya mimea ya kijani kibichi maji yanamwagiliwa kupitia mabomba marefu ya umwagiliaji. Pembeni kuna vichaka na miti mirefu, inayozunguka shamba. Ikiongeza uzuri wa mandhari ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji wa chemichemi. Mimea inastawi kwa maji ya kutosha. Mazao mengi yamemea na ni ya rangi wa kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa chemichemi umetumika kwenye shamba la mimea. Maji yananyunyiziwa kama mvua kupitia vichwa maalum vya kunyunyizia. Mfumo huu husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha.

Shamba limelimwa vizuri na halijapandwa chochote bado. Mifereji ya maji na mabomba ya umwagiliaji tayari imewekwa ikiwa tayari kusaidia kumwagilia mazao yatakapo pandwa. Eneo lipo wazi na tambarare.

Mimea shambani, imepangwa kwa mistari huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. Mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi, kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Shamba likinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mvua. Mifereji na bomba kubwa limesambazwa kwenye mashamba yaliyo na mimea changa. Maji yananyesha kutoka juu.

Mimea midogo ikikua kwenye shamba ambalo limefungwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unasaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba limelimwa vizuri na halijapandwa chochote bado. Mifereji ya maji ya mabomba ya umwagiliaji tayari imewekwa ikiwa kusaidia kumwagilia mazao yatakapopandwa. Eneo lipo wazi na tambarare.

Shambani kuna mfumo wa umwagiliaji matone, unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliopangwa kwa mistari na mabomba zimeekwa kando ya kila mstari.

Mmea unapokea umwagiliaji wa matone. Njia ya kumwagilia ambapo maji hutiririka polepole moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea kupitia bomba maalum kusaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga. Maji yamejaa kati ya mistari ukiashiria mfumo wa umwagiliaji. Mabomba mawili ya plastiki yapo pembeni yakitoa maji shambani.

Mimea shambani imepangwa kwa mistari huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Mimea shambani imepangwa kwa mistari huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. Mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi. Uhakikisha ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Mmea unaopokea umwagiliaji wa matone, njia ya kumwagilia ambapo maji hutiririka pole pole moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea kupitia miamaba maalum kusaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno.

Mimea shambani imepangwa kwa mistari huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. Mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Shamba limelimwa vizuri na, halijapandwa chochote bado. Mifereji ya maji na mabomba ya umwagiliaji, tayari imewekwa, ikiwa kusaidia kumwagilia mazao yatakapopandwa. Eneo lipo wazi na tambarare.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba dogo lenye matundu linaelekezwa kwenye kila mche, maji hutoka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii ya umwagiliaji ni bora kwa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha bila kupoteza rasilimali.

Shamba kubwa lenye mnfumo wa umwagiliaji wa chemichemi. Mimea inastawi kwa maji ya kutosha. Mazao mengi yamemea na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Nyumba ya kijani bado inajengwa. Nguzo na muundo wake wa chuma umeanza kusimama. Sakafuni kuna udongo laini ulioandaliwa na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa tayari. Hakuna mimea bado. Maandalizi yanaendelea kwa umakini mkubwa.

Mimea shambani imepangwa kwa mistari, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. Mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Mfumo wa umwagiliaji shambani kwa kutumia mabomba yanayoelekeza maji kwenye mashimo kati ya mistari ya mimea. Hii ni aina ya umwagiliaji wa mifereji ambapo maji yanapelekwa moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Mmea wa vitunguu unapokea umwagiliaji wa matone, njia ya kumwagilia ambapo maji hutiririka polepole moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea kupitia bomba maalum, kusaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno.

Shamba limelimwa vizuri, na halijapandwa chochote bado. Mifereji ya maji na mabomba ya umwagiliaji, tayari imewekwa, ikiwa tayari kusaidia kumwagilia mazao, yatakapopandwa. Eneo liko wazi na tambarare.

Mimea ya maharagwe shambani imepangwa kwa mstari, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yao. Mabomba hayo husaidia kumwagilia mimea maji kwa usahihi kuhakikisha ukuaji mzuri na mazao shambani.